Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali kama vile shati, suruali ndefu na hata rinda. Mavazi haya yameninginizwa kwenye viango na kuna mengine ambayo yamevalishwa sanamu ya kuonyesha mitindo mbalimbali

Hili ni duka linalouza mavazi mbali mbali hususan mavazi ya wanaume kama vile shati, suti na hata suruali ndefu. Mavazi haya yameninginizwa kwenye vyango na mengine kukunjwa na kisha kuwekwa kwenye rafu.

Hili ni duka linalouza mavazi mbalimbali, kama vile shati na hata suruali ndefu. Mavazi haya yamening'inizwa kwenye viango na kisha kupangwa kulingana na size yake. Kuna kibandiko chekundu kinachoonyesha bei ya suruali ndefu; ni shilingi elfu moja.

Duka hili la kuuza mavazi na mapambo mbalimbali limepakwa rangi nyeupe na nyekundu. Duka hili linauza mapambo kama vile herini, mkufu na hata pia miwani. Kuna vibeti ambazo zimepangwa kwenye rafu na pia kuna nguo iliyowekwa kwenye sanamu ya kuonyesha mitindo mbalimbali.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali kama vile shati, suruali ndefu na hata kaptura. Kuna yale mavazi ambayo yameweza kuning'inizwa kwenye viango na mengine kukunjwa vizuri na kisha kuwekwa kwenye rafu. Kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya shati ni shilingi mia tisa.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali kama vile shati, koti na hata suruali ndefu. Kuna yale mavazi ambayo yamening'inizwa kwenye viango na mengine kukunjwa kisha kuwekwa kwenye rafu. Kuna yale yaliyovalishwa sanamu ya kuonyesha mitindo mbalimbali.

Duka hili la kuuza mavazi mbalimbali , hasaa mavazi ya kiume. Mavazi haya yameweza kuning'inizwa kwenye viango na pia kuna yale mavazi ambayo yameweza kukunjwa vizuri na kisha kuekwa kwenye rafu.

Duka hili linauza mavazi mbalimbali na tunaona ya kwamba mavazi haya yameweza kupangwa katika kiango cha nguo na pia kupangwa kulingana na rangi, zake, tunaona juu ya mavazi aina ya shati, kumewekwa kibandiko ya kuonyesha ya kwamba, bei ya shati imeweza kushuka kwa asilimia sitini na saba.

Duka hili ni la mapambo mbalimbali, na tunaona wameweza kujihusisha sana na mapambo ya wanawake. Tunaweza kuona mkufu, kibeti, miwani na hata kofia. Katika ukuta, wameweza kuweka picha za wanawake mbalimbali wanaotabasamu, na picha moja wameanza pia kuweka tovuti yao.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbali mbali, hususan sehemu ya mapokezi. Sehemu hii kuna televisheni inayotumika kuonyesha vazi. Katika ukuta kuna nambari inayotumika kulipa.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbali mbali. Kuna yale mavazi ambayo yamekunjwa vizuri na kisha kuwekwa juu ya rafu na mengine kuning'inizwa kwenye viango. Kuna kibandiko kinachoonyesha ya kwamba, bei ya shati imepunguzwa kwa asilimia arubaini.

Hili ni duka la kuuza mapambo mbalimbali kama vile hereni na mkufu. Mapambo haya yameweza kuning'inizwa kwa mpangilio. Upande wa kushoto kuna sanamu ya kuonyesha mitindo ambayo imevalishwa mkufu.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbali mbali kama vile: koti, shati, suruali ndefu na hata viatu. Mavazi haya yamening'inizwa kwenye viango na kuna vingine yaliyowekwa kwenye sanamu yakuonyesha mitindo mbali mbali.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali. Mavazi aina ya shati yanayoweza kuning'inizwa kwenye viango. Mavazi haya yana rangi tofauti kama vile nyekundu ,manjano na pia kijani kibichi.

Hili ni duka la kuuza mapambo na mavazi hasa ya wanawake kuna vipochi, mikufu, kofia na hata miwani. Kuna yale mavazi ambaye yameweza kuvalishwa sanamu ya kuonyesha mitindo mbali mbali.

Katika duka la kuuza nguo, nguo mbali mbali zimeweza kuningi'niswa kwenye viango, katika kiongilio kuna askari aliyevalia koti la rangi majungwa ambaye anachunguza mkopa wa mtu kabla kuingia kwenye duka, wanunuzi wanatazama nguo zinazowapendeza.

Duka hili la kuuza mavazi mbalilmbali liitwalo Max , mavazi yameweza kuning'inizwa kwenye viango kulingana na aina ya nguo, kuna zile nguo ambazo zimeekwa katika sanamu ya kuonyesha nguo au mitindo mbalimbali.

Hali ni duka linalouza mavazi ya kike na kiume. Mavazi hayo yameweza kung'inginizwa kwenye milango na pia kuna viatu ambavyo vimepangwa kwa mpangilio. Katika kila sehemu kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya kila bidhaa.

Hili ni duka linalouza mavazi mbalimbali kama vile shati na suruali ndefu. Mavazi haya yana rangi tofauti kama vile nyeupe, waridi na hata nyeusi. Yameweza kuninginizwa kwenye viango. Kuna kibandiko juu ya shati kinachoonyesha bei ya shati.

Duka la kuuza mavazi mbalimbali kuna yale mavazi yamevalishwa sanamu za kuonyesha mavazi au mitindo mbalimbali na nguo zingine zimening'inia kwenye viango. Tunaona ya kwamba mavazi haya ni ya jinsia ya kiume.

Hili ni duka la mapambo na mavazi mbalimbali, tunaweza kuona, kando ya miwani wameweza kuweka vibandiko, kibandiko hiki kinaonyesha kwamba bei ya miwani imeweza kuanguka kwa asilimia ishirini.

Duka hili ni la mapambo na mavazi mbalimbali hasa mavazi ya wanawake. Katika duka hili tunaweza kuona limeweza kupangwa vyema na pia kwa ukuta tunaweza kuona picha ya wanawake ambao wanatabasamu. Mwonekano wa duka hili linaweza kuvutia wanunuzi na pia kuwashawishi waweze kununa bidhaa zinazopatikana katika duka hili.

Hili ni duka la nguo, na tunaona hili duka limeweza ku, jihusisha sana na nguo za watoto na, hususa, nguo za watoto wasichana, na, tunaweza kuona kwa umbali pale pia wameweza kuweka kwamba wanauza nguo za ndani na pia nguo, za kulala.

Hili ni duka la mavazi na tunaona kwamba wameweza kujihusisha na mavazi aina ya shati. Tunaona masharti haya yameweza kukunjwa vyema kisha kupangwa kulingana na rangi yake. Kwa umbali tunaweza kuona ya kwamba siku hiyo bei iliweza kupunguzwa kwa asilimia arubaini na tano.

Duka hili la kuuza mavazi mbalimbali kama vile shati, kofia, na hata koti, limepakwa rangi nyeusi na nyeupe. Kuna yale mavazi ambayo yameweza kuning'inizwa kwenye viango, na mengine kukunjwa vizuri na kisha kuwekwa kwenye rafu.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali. Mavazi haya yameweza kukunjwa na pia kuning'inizwa kwenye viango. Yamepangwa kulingana na aina la vazi, kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Duka linauza mavazi mbalimbali, hasaa mavazi ya wanawake, mavazi haya yameweza kupangwa katika viango, mavazi haya pia yanapendeza sana, kwa sababu yana rangi nzuri.

Hili ni duka kuu linalouza mavazi mbalimbali kama vile koti, shati, suruali ndefu, kuna viatu na hata vipochi. Kuna yale mavazi ambayo yameweza kuning'nizwa kwenye viango na mengine yamekunjwa vizuri kisha kuwekwa kwenye rafu. Viatu na vipochi zimewekwa kwenye rafu vizuri kulingana na rangi yake.

Hili ni duka linalouza aina mbalimbali za mavazi. Mavazi haya yameweza kuning'inizwa kwenye viango kwa mpangilio kulingana na aina ya vazi. Wateja wanaonekana wakizunguka ili kuchagua mavazi yanayowapendeza.

Duka la kuuza mavazi mbalimbali limepakwa rangi nyeupe na waridi. Kuna nguo mbalimbali kama vile suruali ndefu, rinda na shati. Nguo hizi zimeweza kunin'ginizwa kwenye viango. Pia kuna vipochi ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali, imeweza kupakwa rangi nyeupe na rangi ya waridi, mavazi haya ni ya rangi tofauti tofauti, na yameweza kuning'inizwa kwenye viango, nyumba kabisa kuna chumba ambacho hutumika katika kupima nguo mbalimbali.

Hili ni duka linalouza mavazi. mbalimbali. Kuna yale mavazi ambayo yamening'inizwa kwenye viango na mengine kuvalishwa sanamu ya kuonyesha mitindo mbalimbali. Sanamu hizi zitamwezesha mnunuzi kuona uhalisia wa nguo hiyo.

Hili ni duka la kuuza nguo mbalimbali. Kuna yale nguo ambayo yameweza kuning'inizwa kwenye viango na mingine kukunjwa kisha kuwekwa kwenye rafu. Nguo moja imevalishwa sanamu ya kuonyesha mitindo mbalimbali.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali hasa mavazi ya wanaume. Kuna viatu ambazo ni za rangi mbalimbali; zimeweza kuning'inizwa kwenye viango. Kofia zimewekwa kwenye rafu na pia mishipi.

Hili ni duka linalouza mavazi mbali mbali kama vile shati. Shati hizi zimening'inizwa kwenye viango kulingana na rangi yake. Juu yake kuna kibandiko cha rangi nyekundu, kinachoonyesha ya kwamba bei inaeza kushuka kwa asilimia hamsini.

Duka hili la kuuza mavazi mbalimbali. Kuna sehemu ya mavazi ya watoto na pia sehemu ya mavazi ya wanaume. Nguo hizi zimeweza kuninginizwa kwenye viango na pia kuna vipochi ambavyo vimewekwa juu ya rafu . Wanunuzi wanaonekana wakichagua au kuangalia nguo zilizowapendeza.

Katika duka hili tunaona ya kwamba wameweza kupanga vibeti mbalimbali katika rafu nyeupe. Tunaona ya kwamba kuna vibeti vya rangi ya kijivu na pia kuna kibeti cha rangi nyeusi ambacho kimewekwa katika kona moja. Pia tunaweza kuona kuna ua fulani la rangi ya kijivu ambalo huwa linatumiwa katika kufunga nywele ya mwanamke.

Hili ni duka la mavazi mbali mbali, na tunaona kwamba wamejihusisha sana kwa mavazi ya wanawake. Tunaeza kuona juu ya mavazi ya aina ya rinda, kumewekwa kibandiko cha rangi nyekundu. Kibandiko hicho kinaonyesha bei ya rinda imeweza kupunguzwa kwa asilimia hamsini.

Hili ni duka la mavazi mbalimbali, sehemu ya viatu viatu hivi vinaonekana ni vya jinsia ya kiume. Viatu hivi ni vya rangi mbalimbali kama vile rangi nyeusi, udhurungi, nyeupe na rangi ya kijivu. Hivi Viatu vimeweza kupangwa kwenye rafu kwa mpangilio.

Duka hili linauza mavazi mbalimbali, kama vile suruali ndefu, shati na hata sweta. Mavazi haya yana rangi mbalimbali na yameweza kuning'inizwa kwenye viango. Juu ya shati kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya shati ambayo ni shilingi mia moja.

Hili ni duka la mavazi mbalimbali, tunaona kwamba, umeweza kuzingatia mavazi ya wanawake na mavazi ya wanaume pia, hawajaachwa nyuma na vibeti, vya wanawake. Tunaeza kuona kwamba kuna watu ambao wameingia mbalimbali na kuchagua bidhaa zinazowafurahisha, kisha waende kulipa.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali kama vile jaketi, suruali ndefu na hata pia shati. Mavazi haya ni ya rangi tofauti tofauti na yameeza kuning'inizwa kwenye viango kulingana na rangi au aina ya vazi hilo.

Duka hili linauza mavazi mbalimbali na tunaona ya kwamba kuna skafu, mashati na pia rinda. Nguo hizi zimeweza kuwekwa kwenye viwango na zimepangwa kwa mpangilio. Tunaona wanunuzi wakichagua nguo zinazowapendeza.

Hili ni duka la kuuza mavazi mbalimbali kama vile sidiria, suruali ya ndani. Mavazi haya yana rangi tofauti kama vile nyekundu na nyeupe. Yameweza kuning'nizwa kwenye viango.

Hili ni duka la mavazi mbali mbali, hasaa mavazi ya watoto wasichana kutoka mwaka moja hadi miaka saba . Mavazi haya yameweza kuning'inizwa kwenye viango. Kuna kibandiko cha rangi nyekundu, ambacho kinaonyesha ya kwamba, bei ya suruali ndefu ni mia saba. Upande wa kando tunaona chumba ambacho kinatumika kupima nguo.

Katika duka hili la kuuza mavazi mbalimbali, tunaona kofia, viatu mbalimbali, shati, na hata kaptura. Kofia zimeweza kuning'inizwa kwenye viango, na kisha viatu kupangwa kwenye rafu. Kuna yale mavazi yamevalishwa sanamu, ya kuonyesha mitindo mbalimbali.

Katika sehemu ya wazi, kuna gari jeupe ambalo limeegeshwa kwa minajili ya maonyesho. Gari hili lina magurudumu ya rangi nyeusi, na pia vioo vya pembeni ambavyo vina rangi nyeupe, hivyo hivyo husaidia dereva kuona kinachoendelea nyuma ya gari yake.

Magari kutoka kampuni mbali mbali yameegeshwa katika sehemu ya wazi kwa minajili ya maonyesho na pia kuuzwa. Magari haya yana rangi tofauti kama vile rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na hata rangi ya kijivu.

Gari aina ya matatu limeegeshwa katika sehemu ya wazi kwa minajili ya maonyesho na pia kuuzwa. Gari hili limepakwa rangi nyeupe na pia vioo vyake vya pembeni ni vya rangi nyeusi. Ina usajili wa nambari KDR 963V.

Gari la rangi nyeusi limeegeshwa kwa minajili ya maonyesho na pia kuuzwa. Gari la kuuza .Gari hili lina usukani na pia vioo vya pembeni. Mnunuzi anatazama vifaa vya ndani vya gari hili na anaonekana kuwa na tabasamu sana.

Katika sehemu ya wazi kuna gari lililopakwa rangi ya manjano na nyeusi. Gari hili liko katika maonyesho ndiposa liweze kuuzwa . Linausajili wa KBF 200 .

Kuna magari mbalimbali ambayo yameweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa, magari haya yana rangi nyeupe, nyeusi na pia ya samawati. Gari la samawati ni la kampuni ya Nissan na limesajiliwa kwa nambari KDK 849T

Magari kutoka kampuni mbali mbali yamewekwa kwa maonyesho kwa minaajili ya kuuza, magari hayo yana rangi tafauti kama vile zamawati, nyeusi na hata nyeupe.

Gari dogo la rangi ya kijivu limeweza kuegeshwa kwa mijali ya kuuzwa, lina magurudumu ya rangi nyeusi na limeweza kusajiliwa kwa nambari KBV 949 E.

Gari la kampuni ya toyota limeweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa, gari hili limepakwa rangi nyeupe na magurudumu yake ni ya rangi nyeusi limeweza kusajiliwa kwa nambari ya KDG 795 C.

Katika sehemu hii ya wazi gari jeupe liko katika maonyesho kwa minajili ya kuuzwa. Gari hili lina magurudumu ya rangi nyeusi. Pia yana vioo vya kivulivuli, ndiposa mtu aliye nje akose kuona kinachoendelea ndani ya gari hili.

Magari kutoka kampuni mbali mbali yameweza kuegeshwa kwa menajili ya kuuzwa au kwa maonyesho. Magari haya yana rangi tofauti kama vile jeupe, nyeusi na hata samawati.

Gari aina ya bajaji limeweza kuegeshwa chini ya mti na linaonekana yakwamba gari hili ni la rangi nyekundu na manjano, magurudumu yake ni madogo kulingana na yale ya kawaida ya magari, magurudumu haya pia ni ya rangi nyeusi.

Hili ni duka la kuuza magari, na katika duka hili tunaweza kuona magari kutoka kampuni mbalimbali, zimeweza kuegeshwa ikingoja wanunuzi, tunaweza pia kuona gari la rangi ya samawati, gari ya rangi ya machungwa na pia gari la rangi nyeupe.

Katika duka hili la kuuza magari, tunaona yakwamba kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa na magari haya ,huwa yameekwa hapo ndiposa mnunuzi anapokuja anaweza kuzungushwa akiyachagua gari apendalo. Tunaweza kuona yakwamba kuna mnunuzi mmoja ambaye anaelezewa uhalisia wa gari fulani na anaonekana kufurahishwa sana na maelezo aliyopewa.

Magari kutoka kampuni mbalimbali yako katika maonyesho kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya yana rangi tofauti, kama vile, rangi ya kijivu na hata rangi nyeusi.

Gari aina ya matatu limeweza kuegeshwa kwa menajili ya kuuzwa, gari hili limepakwa rangi ya kijivu na lina magurudumu ya rangi nyeusi, pia lina kitasa cha mlango na pia kuna vioo vya pembeni ambavyo husaidia dereva kuona shughuli mbalimbali zinazofanyika nyuma ya gari hilo.

Gari limeweza kuegeshwa kwa mineajili ya kuuzwa, gari hili ni la rangi ya kijivu lina magurudumu ya rangi nyeusi. Gari hili ni la kampuni ya Toyota na limesajiliwa kwa nambari KDC 889P.

Gari la Volkswagen limeweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Gari hili limepakwa rangi nyeupe na pia lina magurudumu ya rangi nyeusi. Lina vioo vya pembeni ambazo humsaidia dereva kuona kitu kinachofanyika nyuma. ya gari hii.

Gari dogo limeegeshwa katika sehemu ya wazi kwa minajili ya maonesho ndiposa liweze kuuzwa. Gari hili limepakwa rangi ya kijivu na kisha magurudumu yake ni ya rangi nyeusi. Limeweza kuwa na vioo vya pembeni vinavyosaidia dereva kuona kinachoendelea nyuma ya gari lake.

Gari kutoka kampuni ya suzuki imeekwa kwenye maonyesho kwa minajili ya kuuzwa. Gari hili limepakwa rangi nyeupe na vioo vyake vya pembeni ni vya rangi nyeusi.

Magari kutoka kampuni mbalimbali , yameweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Magari haya yana rangi tofauti , kuna yale ya rangi nyeusi ,mengine ya kijivu na mengine mieupe. Gari la rangi nyeusi limeweza kufunguliwa au kushukishwa kioo na tunaona ya kwamba kuna usukani wa gari ambao ni wa rangi nyeusi.

Magari kutoka kampuni mbalimbali yameweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa, kuna magari ya rangi ya nyeusi, rangi ya kijivu na pia rangi nyeupe, magari haya yana magurudumu ya rangi nyeusi.

Gari ndogo limeegeshwa nje ya nyumba kwa menajili ya kuuzwa gari hili nila kampuni ya Toyota na limeweza kupakwa rangi nyeusi lina magurudumu pia ya rangi nyeusi na pia linaonekana kuwa madirisha yake ni yale ambayo huwezi kuona watu waliomo ndani.

Tunamwona mnunuzi mmoja ambaye alikuwa amekuja kununua gari na aliweza kufurahishwa na gari la rangi nyeusi na tunaona hapa anavyokabidhiwa funguo wa gari hilo na mnunuzi huyu anaonekana kuwa na furaha sana anapokabidhiwa funguo.

Katika duka hili la kuuza magari, kuna magari mawili ambayo yameweza kuegeshwa. Moja ni la rangi nyeupe na jingine ni la rangi nyeusi. Kuna muuzaji na mnunuzi. Muuzaji anaonekana kumpokeza mnunuzi ufunguo wa gari.

Magari kutoka kampuni mbalimbali yameweza kuegeshwa kwenye duka la kuuzia magari. Kuna mnunuzi na muuzaji. Muuzaji anaonekana ameshikilia faili ya rangi ya samawati na anawashawishi wanunuzi. Wanaonekana wote wakiwa na tabasamu. Hii ni kumaanisha ya kwamba wamefurahishwa na maelezo waliyopewa.

Gari limeweza kuegeshwa katika duka la kuuza magari, gari hili lina rangi nyeusi na magurudumu manne, madirisha yake yameweza kuwekwa rangi ya kivuli vuli ndiposa mtu aliye nje asiweze kumwona yule mtu aliye ndani.

Magari kutoka kampuni mbalimbali yanasafirishwa kuelekea sehemu ya maonyesho. Magari haya yana rangi tofauti kama vile rangi ya kijivu, nyeupe, nyeusi na hata ya kijani.

Katika duka hili la kuuza magari, tunaona ya kwamba kuna magari ya aina mbalimbali ambayo yameweza kuegeshwa. Tunaona pia kuna mnunuzi mmoja ambaye anazungushwa na kisha kuelezewa uhalisia wa magari hayo. Atakapofurahishwa, ataweza kuchagua gari moja kisha kulinunua.

Gari la kampuni ya Toyota limeweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Gari hili limepakwa rangi nyeupe na pia lina magurudumu ya rangi nyeusi. Gari hili lina vioo vya pembeni, ambavyo husaidia dereva kuona kitu kinachotendeka nyuma ya gari hilo. Limeweza kusajiliwa kwa nambari ya KDR 963V.

Gari limeegeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Gari hili limefunguliwa ndiposa mnunuzi aweze kukagua gari hili. Tunaona sehemu mbalimbali ya gari hili, kama vile dashibodi, kitasa cha mlango , kiti cha dereva na viti vya abiria.

Magari kutoka kampuni mbalimbali yameweza kuegeshwa kwa minajili ya kununuliiwa. Magari haya yamepakwa rangi tofauti tofauti. Kuna mnunuzi na muuzaji. Wote wanaonekana wakitabasamu.

Gari kutoka kampuni ya Toyota liko katika maonyesho kwa minajili ya kuuzwa. Gari hili limepakwa rangi nyeusi na pia lina vioo vya pembeni vinayomsaidia dereva kuona kinachotendeka nyuma ya gari hilo.

Katika eneo la wazi, makari kutoka kampuni mbalimbali yameegeshwa kwa muonyesho, magari haya yana rangi mbalimbali kama vile nyeusi, nyeupe, samawati na hata rangi ya kijani kigivu. Magari haya yana magurudumu ya rangi nyeusi, kuna mtu mmoja ambaye anapita akitazama magari haya.

Magari kutoka kampuni mbali mbali zimeweza kubebwa kwenye lori. Inaonyesha ya kwamba yanasaifirishwa kuelekea maeneo fulani kisha yaweze kuuzwa. Magari haya ni ya rangi ya kijivu, nyeupe, manjano na pia nyekundu.

Kuna gari aina mbalimbali ambazo zinaweza kuegeshwa na gari hizi ni za rangi ya kijivu, nyeusi na pia nyeupe. Tunaona askari mmoja ambaye anajaribu kusaidia dereva ili aegeshe gari lile vizuri na kwa mbali pia tunaona mtu kando ya gari nyeupe akiongea na simu. Magari haya yameegeshwa hapo ili kungojea wanunuzi.

Katika sehemu ya wazi kuna gari ya aina ya matatu. Gari hili limepakwa rangi nyeupe na yana magurudumu ya rangi nyeusi. Kuna kioo cha pembeni ambacho ni cha rangi nyeusi. Kioo hiki hutumika kusaidia dereva kuona kinachoendelea nyuma ya gari lake.

Gari hili limeweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Limeweza kupakwa rangi ya malawi. Lina magurudumu manne yenye rangi nyeusi. Pia kuna kioo cha pembeni ambacho husaidia dereva kuona kinachoendelea nyuma ya gari hilo.

Katika sehemu ya wazi, magari kutoka kampuni mbalimbali yako kwenye maonesho. Magari haya yamepakwa rangi tofauti kama vile rangi ya samawati, nyeusi na hata nyeupe. Yana magurudumu ya rangi nyeusi.

Gari dogo la aina ya Honda, limeweza kuegeshwa kwa minajili ya kuuzwa, gari hili limepakwa rangi nyeupe na pia lina magurudumu ya rangi nyeusi, gari hili lina vioo vya pembeni ambavyo husaidia dereva kuona shughuli mbalimbali zinazofanyika nyuma ya gari hilo, limeweza kusajiliwa na nambari ya KCM 709K.

Hili ni duka la magari na tunaona ya kwamba magari kutoka kampuni mbalimbali zimeweza kuegeshea katika maegesho ya magari. Na tunaona ya kwamba, mnunuzi mmoja, anazungushwa ili kuonyeshwa au kuambiwa uhalisia wa gari flani.

Katika soko hili kuna lango kuu la rangi nyeusi na tunaona ya kwamba pia kuna taa ambayo hutumika katika kuleta mwangaza. Tunaona ya kwamba pia, wameweza kutenga sehemu mbalimbali ambapo wauzaji wataweza kupanga bidhaa zao. Na inaonekana ya kwamba soko hili limefungwa kwa sababu bidhaa hizi zimeweza kufunikwa kwa kutumia gunia. Kwa umbali tunaona muuzaji mmoja ambaye amefika; anajaribu kupanga bidhaa zake.

Hili ni soko linalouza nyanya na kabeji. Tunaweza kuwaona wauzaji wawili ambao wameketi chini na wameweza kuvalia aproni. Tunaona ya kwamba wauzaji hawa pia wauzaji hawa hawajatenga mahali pazuri pakuekelea nyanya zao. Wametandika nyanya hizi chini na kando yake kuna matope.

Soko hili ni kubwa sana na tunaona ya kwamba soko hili, lina vyumba vilivyopakwa rangi nyeupe na ya samawati, na pia tunaona nje ya vyumba hivyo kuna wauzaji wengine ambao wametenga sehemu zao mbalimbali ili kuuza bidhaa zao na kisha kuweka mwavuli wanaotumia katika kujikinga dhidi ya jua kali.

Hili ni soko la kuuza nguo mbalimbali, sehemu ya soksi. Soksi hizi ni za mtumba na ni za rangi mbalimbali. Mnunuzi huja kisha kuchagua soksi zinazompendeza.

Hili ni bucha linalouza nyama ya ng'ombe, nyama hizi zimeweza kuning'inizwa wauzaji waliovalia mavazi ya rangi nyeupe na pia aproni ya rangi nyekundu wanakata nyama.

Vibanda hivi vimejihusisha na uuzaji wa matunda kama vile machungwa, tufaa za rangi ya kijani kibichi na pia zile za rangi nyekundu kwa umbali pia tunaona pipai ndizi pia na tunaona katika kila sehemu kuna wauzaji, na wauzaji hawa wanapanga bidhaa zao vizuri.

Soko hili linauza bidhaa mbalimbali kama vile: viazi, karoti, nyanya, viazi tamu, na hata vitunguu. Wauzaji wameweza kutenga sehemu maalum ambapo wamepanga bidhaa zao. Wanunuzi wanaonekana kuchagua bidhaa zilizowafurahisha.

Hili ni soko ,sehemu hasa ya kuuza vikapu. Vikapu hivi vimetengenezwa kwa kutumia makonge ya rangi mbalimbali. Vinaonekana kupendeza sana na kuvutia wateja.

Hapa ni sokoni, hususan sehemu ya kuuza mapambo mbalimbali yaliyotengenezwa kwa kutumia shanga. Mapambo haya yameweza kutandikwa chini na tunaona wanunuzi wako na miavuli ya kujikinga dhidi ya jua kali.

Hili ni soko hususan sehemu inayouza matunda, mayai viazi na nafaka. Nafaka zimeweza kuwekwa kwenye gunia na katika kila gunia kuna kibandiko kinachoonyesha aina ya nafaka.

Katika soko hili tunaona ya kwamba wamejihusisha sana katika uchongaji wa sanaa na tunaona ya kwamba wanauza bidhaa mbalimbali kama vile: sanamu, vibuyu na hata fremu za picha mbalimbali. Hii inaonyesha ya kwamba duka hili linasaidia katika kukuza utamaduni wa nchi hii. Watalii huja, kisha kutazama na kufurahishwa na bidhaa hizi na pia kununua.

Hili ni soko linalouza bidhaa mbali mbali kama vile maembe, ndizi na hata viazi, wauzaji wametandika bidhaa zao jini kuna wale wako na miavuli ya kujinginga dhidi ya jua kali . Wanunuzi wanaonekana kununua bidhaa zao.

Katika soko hili, wanauza matunda mbalimbali kama vile maembe, ndizi, machungwa na pia parachichi. Ndizi ambazo ziko katika rangi ya kijani kibichi, zimeweza kuning'inizwa kwenye kibanda. Wanunuzi wanaonekana wakichagua matunda yanayo wafurahisha.

Hili ni soko, sehemu ya kuuza matunda aina ya ndizi. Ndizi hizi zinaonekana zimeiva vizuri na zimetandikwa kwenye gunia. Wanunuzi watakuja kwenye sehemu hii, kisha waweze kununua ndizi hizi.

Soko hili linauza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, ndizi, mahindi na hata kabeji. Tunaweza kuona wauzaji wamejitengea sehemu mbalimbali na wameweka bidhaa zao na pia tunaona mnunuzi mmoja aliyevalia mavazi ya ki-islamu na mnunuzi huyu anaonekana akichagua bidhaa zinazomfurahisha.

Hili ni soko linalouza bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, maembe, ndizi, tufaha, nanasi na hata tikitimaji. Matunda haya yamepangwa vizuri kulingana na aina ya tunda.

Katika kibanda hiki, tunaona muuzaji wetu anajihusisha kuuza bidhaa mbalimbali za sokoni kama vile nyanya, hoho za rangi za kijani, manjano na nyekundu. Tunaweza pia kuona dhania, vitunguu maji, vitunguu saumu na pia karoti.

Katika soko hili tunaona vibanda mbalimbali na juu ya vibanda hivi kuna chandarua ambayo hutumika kujikinga dhidi ya mvua au jua kali, na pia tunaona ya kwamba wauzaji wanauza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, maembe, machungwa na kadhalika.

Hili ni soko hususan sehemu ya kuuza mapambo mbalimbali yaliyotengenezwa kwa kutumia shanga. Mapambo haya ni ya rangi tofauti tofauti, ni kama vile herini, mkufu na hata bangili. Yameweza kutandazwa vizuri ndiposa mnunuzi aweze kuziona.

Soko hili linauza bidhaa mbali mbali kama vile: ndizi, karoti, kitunguu saumu na hata hoho. Bidhaa hizi zimetandikwa chini kwa kutumia gunia. Kuna wale wanunuzi ambao wako na miavuli ya kujikinga dhidi ya jua kali.

Katika soko hili kunauzwa bidhaa mbali mbali kama vile: vitunguu, nyanya, ndizi, mboga mbali mbali, karoti na hata viazi. Kuna wanunuzi ambao wanachagua bidhaa zinazowafurahisha na muuzaji mmoja aliyevalia koti la rangi ya kijani kibichi.

Duka hili linauza mapambo mbalimbali kama vile shanga, mishipi na pia herini, tunaona duka hili limeweza kuzingatia na kudumisha, utamaduni wa nchi yetu, katika duka hili pia tunaona sanamu la mnyama aitwaye pundamilia, pia tunaweza kuona mtalii mmoja, ambaye amevutiwa sana na bidhaa zinazopatikana, katika duka hili.

Hili ni soko linalouza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, tufaha, machungwa, kabeji, nyanya na hata vitunguu. Wauzaji wako na sehemu mbalimbali ambazo wameweza kutenga ili kuuza bidhaa zao. Wameweza kujifunika na miavuli ambayo hujikinga dhidi ya jua kali au mvua. Kuna wanunuzi ambao wanaonekana kuchagua bidhaa zinazowafaa.

Duka hili linauza vitenge. Vitenge hivi vina rangi mbalimbali na pia vya kupendeza. Vimeweza kupangwa kwenye rafu kwa mpangilio. Na tunaona ya kwamba kuna kamera inayotumika kuonyesha shughuli mbalimbali zinazofanyika katika duka hilo. Vitenge hivi hununuliwa kisha kushonwa mitindo mbalimbali.

Katika soko hili hasa sehemu ya viatu vya wanawake, viatu mbali mbali vimeweza kutandanzwa viatu hivi ni vya rangi tofauti. Kuna bango linaonyesha ya kwamba bei ya viatu hivi ni shilingi mia tatu.

Hili ni soko linalouza bidhaa mbalimbali kama vile viazi, pilipili hoho, nyanya na hata vitunguu. Viazi vinaweza kuwekwa kwenye mikebe, na kisha pilipili hoho ziko kwenye sanduku za rangi tofauti.

Katika soko hili, wanauza bidhaa mbalimbali kama vile viazi, parachichi, hoho, nyanya, vitunguu na hata brokoli. Tunaona ya kwamba wauzaji wameweza kujitengea vibanda vyao na kuweka bidhaa. Katika kibanda kimoja, tumeweza kuona muuzaji mmoja ambaye amesimama nje ya kibanda chake na amevalia aproni.

Hili ni soko hasa sehemu ya kuuza matunda mbalimbali kama vile parachichi, tikiti maji na hata machungwa. Matunda haya yamepangwa kwa mpangilio kulingana na aina ya tunda, hii itamwezesha mnunuzi asitaabike anapochagua tunda lake.

Hili ni soko na tunaona ya kwamba katika soko hili wanauza bidhaa mbalimbali kama vile mboga. Tunaona ya kwamba pia kuna wauzaji ambao wameweza kutenga sehemu mbalimbali ambapo wameweka bidhaa zao. Juu ya kila sehemu kuna tandarua ambalo litatumika katika kujikinga dhidi ya mvua au jua kali.

Jengo hili hutumika katika kuuza bidhaa mbalimbali. Limeweza kupakwa rangi na pia kuchorwa vyema. Hii inaweza kuvutia wateja. Katika ukuta tunaona ya kwamba wameweza kuzingatia kwamba tuweze kutunza jiji letu. Na pia kusema ya kwamba usafi wa mazingira ni jukumu letu.

Hili ni soko hususan sehemu ya kuuza viatu mbali mbali. Viatu hivi vimeweza kupangwa kwa mpangilio na zingine kuning'inizwa. Hizi viatu ni vya rangi ya nyeupe, nyeusi, nyekundu na hata manjano.

Hili ni soko na soko hili linauza bidhaa mbalimbali. Tunaweza kuona pia sanduku la nyanya. Katika soko hili kumeweza kujaa wanunuzi na wauzaji. Tunaweza kuona pia wauzaji wameweza kujitengea sehemu zao mbalimbali za kuuza bidhaa zao na katika kila sehemu wameweza kuweka mwavuli unaoweza kuwakinga dhidi ya jua kali.

Katika jengo hili, kuna soko ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Wameweza kutenga sehemu hizi; kuna sehemu inayouza matunda, sehemu inayouza maua na pia kwa juu, sehemu inayouza vinyago mbalimbali. Upande wa matunda, kuna muuzaji mmoja ambaye anapanga bidhaa zake.

Katika eneo hili, kuna nyumba aina ya ghorofa iliyopakwa rangi ya malai. Katika kila ghorofa kuna roshani iliyotengenezwa kwa kutumia glasi. Kila nyumba kuna madirisha yanayotumika kuleta mwangaza na hata hewa safi.

Katika eneo hili la nyumba za kupangisha kuna nyumba aina mbali mbali kama vile nyumba za ghorofa na pia zile nyumba za chini. Nyumba hizi zimejengwa kwa kutumia mawe. Kuna zile nyumba ambazo ziko katika ujenzi.

Katika eneo hili, kuna nyumba aina ya ghorofa iliyopakwa rangi ya malai. Juu kabisa kumejengwa kwa kutumia mabati. Katika kila ghorofa, kuna roshani iliyotengenezwa na chuma, kando yake kuna duka.

Katika eneo hili la nyumba za kupangisha, kuna nyumba aina ya gorofa. Nyumba hizi zimejengwa kwa kutumia mawe, na katika kila gorofa kuna roshani. Juu yake kuna sehemu ya kuanika nguo.

Katika eneo hili kuna nyumba aina ya ghorofa iliyojengwa kwa kutumia mawe. Katika kila ghorofa kuna roshani ambayo imetengenezwa kwa kutumia chuma. Kuna kibandiko cha rangi nyeupe kinachoonyesha ya kwamba kuna nyumba za kupangisha katika sehemu hii.

Katika eneo hili tunaona ya kwamba kuna jengo aina la gorofa na jengo hili linaitwa Regina plaza . Tunaona ya kwamba juu ya jengo hili wameweza kweka tangi la rangi nyeusi na tangi hizi zina tumika kusambaza maji katika vyumba mbali mbali.

Katika eneo hili la nyumba za kupangisha kuna nyumba aina ya ghorofa ambazo zimepakwa rangi ya malai nyumba hizi zina madirisha yanayoleta mwangaza na pia hewa safi katika nyumba hizi.

Katika eneo hili tunaona yakwamba kuna jumba aina ya ghorofa, jengo hili ni la rangi nyeupe na tuaona ya kwamba limeweza kujengwa kwa kutumia mawe na katika kila ghorofa kuna roshani ambayo imejengwa kwa kutumia vioo.

Katika nyumba hii ya kupanga tunaweza kuona kwamba nyumba hii ina roshani moja, na pia ina madirisha makubwa ambayo yanaweza kuleta hewa safi, na pia kuleta mwangaza katika nyumba hio. Pia tunaona mazingira yake yanapendeza sana, kuna nyasi iliyokatwa kwa ustadi. Na pia tunaona mimea imeweza kupandwa kila upande wa nyumba hio.

Katika maeneo haya, kuna nyumba zilizojengwa kwa minajili ya kupangisha, nyumba hizi ni za ghorofa, moja wa nyumba hio imepakwa rangi nyeupe na samawati, na kuna nyingine nyuma yake ambayo ni refu kuliko ghorofa zingine.

Katika maeneo haya ya nyumba za kupangisha kuna nyumba aina ya ghorofa. Nyumba hii imepakwa rangi ya kijivu, nyeupe na nyekundu. Katika kila ghorofa kuna roshani. Juu ya nyumba hii kuna tangi ya rangi nyeusi ambayo hutumika katika kuhifadhi maji.

Katika eneo hili la nyumba za kupanga tunaweza kuona nyumba aina ya gorofa lililo jengwa na kisha kupakwa rangi ya machungwa na nyeup. Upande wa kushoto kuna rushani ambazo ni rangi ya nyeupe na pia tunaona ya kwamba wametenga sehemu maalum ambapo magari yanaweza kuegeshwa.

Nyumba zilizojengwa kwa minajili ya kupangisha, zimejengwa kwa kutumia mawe na kisha kupakwa rangi nyeupe na ya samawati. Nyumba hizi zina mandhari ya kupendeza sana na pia yana madirisha ambayo huleta mwangaza na pia hewa safi katika nyumba hizi.

Katika maeneo ya vyumba vya kupangisha kuna nyumba aina ya ghorofa ambayo imejengwa kwa kutumia mawe na imepakwa rangi ya udhurungi. Katika kila ghorofa kuna roshani. Madirisha yametengenezwa kwa kutumia vioo.

Hili ni jumba lililopakwa rangi ya hudhurungi, jumba hili lina ghorofa, tano, na vyumba kadhaa, na pia tunaweza kuona kwamba katika jumba hili, wameweza kuweka vifaa vile ambavyo huwa vinatumika, katika kuzima moto, vifaa hivi inapo, moto inapotokea katika jumba hili, wapangaji wanaweza, chukua kifaa hicho na kuweza kuzima moto.

Hii ni nyumba ya kupangisha na tunaona ya kwamba, kabaila ameweza kufanya ukamilifu katika nyumba hii vizuri sana. Kabati zake ni za rangi ya kijivu. Kuna jiko la umeme, na pia karo. Dirisha la jikoni hapa, ni kubwa na linapitisha mwangaza vizuri, na pia hewa safi.

Eneo hili limejengwa, nyumba mbalimbali za kupangisha, nyumba hizi zimejengwa kwa kutumia mawe, nyumba hizi zimeweza kuzingirwa, na ua za mawe, na pia kuna nguzo za umeme zinazosambaza umeme katika nyumba hizo.

Katika eneo hili za nyumba za kupangisha tunaona ya kwamba kuna jengo ambalo limejengwa kwa kutumia mawe na kuna lango kuu tatu zenye rangi ya nyeusi na pia tunaona katika lango kuu moja kuna bandiko ambalo linaonyesha ya kwamba kuna nafasi ya kupangisha nyumba. Juu ya jengo hili kuna mbao ambazo hutumika katika ujenzi.

Katika eneo hili la nyumba za kupanga tunavyokuwa na ghorofa mbalimbali na pia tunaona ya kwamba wameweza kutenga sehemu maalum mpaka kuegesha magari ya wapangaji na pia upande wetu wa kushoto, tunaweza vya kuona nyumba ambayo upande wake wa juu inaonekana kubomoka na pia katika jumba hilo tunaweza kuona katika kila roshani wameweza kuweka biti vyeupe.

Eneo hili lenye majengo aina ya gorofa. Kuna jengo ambalo ni refu kuliko majengo yote na linaitwa Luton Heights . Jengo hili limeweza kupakwa rangi ya kijivu na pia rangi ya malai.

Katika eneo hili la kupangisha, kuna nyumba aina ya ghorofa ambalo limepakwa rangi nyeupe. Katika kila ghorofa kuna roshani. Madirisha yameweza kutengezwa kwa kutumia vioo. Jengo hili limezingirwa na ukuta wa mawe.

Nyumba ya kupangisha imejengwa kwa kutumia mawe. Nyumba hii ina madirisha ambayo, huingiza mwangaza au hewa safi katika nyumba hii. Pia kuna roshani. Nyumba imeweza kuzingirwa na uzio wa mawe, na pia kuna lango kuu, la rangi nyeusi.

Katika eneo hili kuna nyumba mbali mbali za aina ya ghorofa. Tunaona yakwamba kuna zile ghorofa zenye rangi ya hudhrungi na pia kuna nyumba ambayo iko na rangi nyeupe na ya samawati. Tunaona ya kwamba katika kila ghorofa kuna rushani na madirisha ambayo yatatumika katika kusambaza au kupitisha hewa safi na pia mwangaza.

Nyumba hizi za kupangisha zimejengwa kwa kutumia mawe na paa lake ni la rangi ya hudhurungi. Mbele ya nyumba hii kuna bwawa la kuogelea, ambao wapangaji wanaweza enda kuogelea na kujiburudisha. Tunaona ya kwamba mandhari yake pia yanapendeza na kuvutia sana.

Kuna nyumba na nyumba hii ina geti la rangi nyeusi, na pia tunaweza kuona nyumba hii kwa upande wa juu, haijaweza kuisha vyema, madirisha hayajaekwa na pia kupakwa rangi. Pia tunaweza kuona katika, geti kumeweza kubandikwa, ya kwamba kuna vyumba ambavyo havina watu, na iwapo mtu ana, tamani kupangisha katika nyumba hio, anaweza kupiga nambari iliyowekwa.

Nyumba hii imejengwa kwa minajili ya kupangishwa. Ni aina ya ghorofa. Nyumba hii, imejengwa kwa kutumia mawe, na lina madirisha mbalimbali ambayo huingiza mwangaza, na pia hewa safi. Nyumba hii imepakwa rangi ya kijivu na pia rangi ya malai.

Eneo hili lina jengo aina ya ghorofa, na tunaona ya kwamba limejengwa kwa kutumia mawe. Na tunaona ya kwamba madirisha yake ni ya vioo ambayo hutumika katika kuleta mwangaza na pia hewa safi katika nyumba hizo. Katika kila gholofa kuna roshani. Na tunaona madhari yake ni mazuri sana kwa sababu mbele ya jengo hilo, kuna mti ambao unapendeza sana.

Katika eneo hili tunaona nyumba ya ghorofa tano na kila ghorofa, kuna roshani, na tunaona ya kwamba chini, wameweza kuweka hospitali, na maduka ya kuuza bidhaa mbalimbali, na pia katika nyumba hiyo kumeweza kuwekwa kibandiko cha kuonyesha ya kwamba, kuna nyumba, za kupangisha.

Katika maeneo haya kuna nyumba aina ya ghorofa. Nyumba hii imepakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati. Katika kila ghorofa kuna roshani. Nyumba hii imejengwa kwa minajili ya kupangisha.

Jengo hili la aina ya ghorofa limepakwa rangi ya malai, kijivu na nyeupe. Linaitwa Luton Northridge Heights. Juu ya jengo hili kuna sehemu ya kuanika nguo na pia kuna tangi ya kuhifadhi maji. Katika hile ghorofa kuna roshani. Jengo hili limeweza kuzingirwa na uzio wa mabati.

Nyumba hii aina ya gorofa imejengwa kwa kutumia mawe na kisha paa zake ni za rangi ya hudhurungi nguzo za rangi hii zimepakwa rangi nyeupe. Nyumba hii inakaa ya kifahari sana . Madirisha yake niya vioo amabayo huingiza mwangaza katika nyumba hii na pia kuleta hewa safi.

Eneo hili lina jengo ambalo limeweza kujengwa kwa kutumia mawe na tunaona ya kwamba kona zake zina rangi ya malawi na mbele ya jengo hili kuna kibandiko ambacho kimewekwa juu ya chuma, na kibandiko hiki kinaonyesha ya kwamba kuna nyumba ya kupangisha na nyumba hii ina vyumba vya kulala viwili.

Katika eneo hili kuna nyumba aina ya ghorofa. Nyumba hii ina madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma. Juu yake kuna sehemu ya kuanikia nguo. Nyumba hii imezingirwa na ukuta wa mawe.

Katika maeneo haya ya vyumba vya kupangisha, kuna nyumba aina ya gorofa. Nyumba hii imepakwa rangi nyeupe na samawati. Katika kila gorofa, kuna roshani na pia madirisha yanaweza tumika kuingiza mwangaza na pia hewa safi katika vyumba hiyvo.

Katika eneo hili kuna nyumba mbali mbali ambayo ni ya ghorofa. Nyumba hizi zimepakwa rangi tofauti kama vile: rangi ya malai, nyekundu na hata manjano. Nyumba hizi zimeeza kuzingirwa na uzio wa mawe.

Katika eneo hili za nyumba za kupangisha, tunaona ya kwamba kuna nyumba aina ya ghorofa na nyumba hii ina rangi nyeupe, juu ya nyumba hii kuna, tanki, za rangi nyeusi, katika kila ghorofa tunaona ya kwamba kuna roshani za chuma na pia kuna madirisha ambayo huleta hewa safi na pia mwangaza katika kila nyumba, nyumba hii imeweza kuzingirwa na ua la mabati.

Eneo hili la nyumba za kupangisha au kuuza. Tunaweza kuona kuna aina mbalimbali za nyumb, kuna nyumba aina ya ghorofa na pia nyumba za chini. Nyumba hizi zimeweza kujengwa karibu karibu, na hii kuleta muonekano ya kwamba nyumba hizi zimejaa sana katika mtaa huo. Tunaweza kuona pia majumba haya yamejengwa kando ya mto na ni hatari sana kwa wakazi hao.

Nyumba hii ni ya aina ya ghorofa iliyopakwa rangi ya malai. Katika kila ghorofa kuna roshani. Roshani hizi zimetengenezwa kwa kutumia vioo. Mandhari pia inapendeza kwa sababu kuna miti na maua yanayovutia.

Nyumba ya kupangisha iliyojengwa kwa kutumia mawe, imepakwa rangi nyeupe, ina madirisha ambayo huingiza hewa safi na pia mwangaza katika vyumba hivyo, mandhari ya nyumba hii inapendeza, kuna mimea na pia nyasi ya rangi ya kijani kibichi, mandhari haya yanavutia wapangaji.

Katika maeneo haya kuna nyumba aina ya ghorofa. Nyumba hii imeweza kupakwa rangi ya hudhurungi na rangi ya kijivu. Roshani imetengenezwa kwa kutumia glasi. Nyumba hii imeweza kuzingirwa kwa kutumia uzio wa mawe.

Katika maeneo haya, kuna nyumba aina ya ghorofa ambayo iko na roshani zilizotengenezwa kwa kutumia chuma. Mandhari yake ni ya kupendeza sababu kuna miti na mimea yanayovutia.

Jengo hili lililojengwa kwa kutumia mawe ni la kupangisha. Juu yake kuna tangi la rangi nyeusi ambalo hutumiwa kuhifadhi maji ya wapangaji, pa kuna sehemu ya kuanika nguo. Jengo hili limezingirwa na uzio wa mabati.

Katika maeneo haya ya nyumba ya kupangisha, tunaona ya kwamba kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa kutumia matofali na mabati yake ni mekundu. Tunaona pia ya kwamba mazingira ni safi na yanapendekeza sana, mazingira haya kuna nyasi iliyokatwa kwa ustadi na kuna miti mbalimbali.

Eneo hili, kuna jengo aina ya ghorofa. Jengo hili limepakwa rangi ya kijivu, na katika kila ghorofa kuna rushani. Juu ya ghorofa hii kumetengwa sehemu maalum ya kuanika nguo, na pia kuna tangi za rangi nyeusi, ambazo huhifadhi maji ya wapangaji. Jengo hili limezingirwa na uzio wa mawe.

Katika eneo hili la kupanga tunaweza kuona nyumba aina ya ghorofa. Kuna nyumba hapa iliyopakwa rangi nyeupe na kando yake kuna nyumba iliyopakwa rangi ya kijani. Katika kila ghorofa pia tunaweza kuona ya kwamba kuna roshani na mbele ya nyumba hiyo tunaona kuna waya nene ambayo inasambaza moto katika nyumba hiyo.

Nyumba hii ya ghorofa ni ya kupangisha. Juu ya jengo hili kuna tanki mbili za rangi nyeusi ambazo hutumika kuhifadhi maji yatakayotumiwa na wapangaji hawa. Pia kuna sehemu ya kuanika nguo. Katika kila ghorofa kuna roshani. Jengo hili pia lina madirisha ambayo hutumika katika kuingiza mwangaza katika vyumba hivi na pia hewa safi.

Hii ni nyumba ya kupangisha hususan sehemu ya jikoni. Nyumba hii imepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Imetengenezwa kwa mtindo wa kisasa na pia ina madirisha na milango inayoleta mwangaza katika nyumba hiyo.

Katika eneo hili la nyumba ya kupanga tunaweza kuona kuna nyumba iliyojengwa vyema kwa kutumia matofali, madirisha yake ni ya rangi nyeupe, tunaona pia mabati wametumia mabati ya kisasa ambayo ni ya rangi nyekundu. Mazingira yake pia yanapendeza kwa sababu tunaona mauwa mbalimbali na mimea.

Katika eneo hili tunaweza kuona nyumba na upande wa chini wa nyumba hii kuna maduka mbalimbali, mojawapo ni duka linalouza vifaa vya ujenzi. Upande wa juu wameweza kupangisha vyumba hivyo viweze kutumika kama ofisi. Nje ya nyumba hiyo tunaweza kuona vigae ambavyo hubandikwa ukutani au sakafuni.

Katika eneo hili, kuna nyumba ya kupangisha kwa jina Regina Plaza, nyumba hii ina gorofa kadhaa, katika kila gorofa kuna roshani, na tunaweza kuona nyumba hii imezingirwa na mabati mazee, na nje ya nyumba hiyo kuna gogo la stima.

Nyumba hii imejengwa kwa minajili ya kupangisha, imejengwa kwa kutumia mawe, na kisha kupakwa rangi ya malai na pia ya samawati, nyumba hii ni aina ya ghorofa, na pia lina paa, la mabati, limeweza kuzingirwa kutumia uzio wa mabati.

Nyumba hii ya ghorofa ni ya kupangisha, na inaonekana ya kwamba haijaweza kuisha vyema. Nyumba hii imejengwa kwa kutumia mawe na pia kuna madirisha ya chuma. Kuna lango kuu la rangi nyeusi. Wameweza kupaka rangi ya kijani. Mbele yake Kuna nguzo ya umeme inayutumika kusambaza umeme.

Hili ni duka kuu la kampuni ya QuickMart , na duka hili tunaona linauza bidhaa mbalimbali, katika kila rafu wameweza kubandika kibandiko kinachoonyesha bei ya bidhaa mbalimbali. Kibandiko hichi husaidia mnunuzi kutambua bei ya bidhaa alichochagua.

Katika duka hili kuu hususani sehemu ya kuuza vinywaji mbalimbali. Vinywaji hivi vimewekwa kwenye jokofu na kisha kupangwa kulingana na aina ya kinywaji. Pia kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya vinywaji mbalimbali.

Hili ni duka kuu, hususan sehemu ya kuuza matunda mbalimbali, kama vile tufaha, parachichi, tikiti maji na hata papai. Matunda hayo yamepangwa kulingana na aina ya tunda, na pia kuna kibandiko kinacho onyesha bei ya matunda hayo.

Hili ni duka kuu hususan sehemu ya kuuza mafuta na sodo. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio. Hii itamwezesha mnunuzi aweze kupata bidhaa yake kwa urahisi. Katika kila rafu kuna kibandiko kinachonesha bei ya bidhaa hizo.

Hili ni duka kuu na katika hili duka tunaweza kuona wafanyikazi ambao wamevaa mavazi ya rangi ya machungwa, kwa umbali tunaona mfanyikazi mmoja ambaye anasaidia mteja katika kuchagua bidhaa, katika duka hili tunaona pia kwamba wanauza mikate, viungo, asali, na pia, bidhaa za sokoni.

Hili ni duka kuu hususan sehemu ya vinywaji mbali mbali, vinywaji hivi vimewekwa kwenye jokofu ndiposa ziweze kuwa baridi. Zimepangwa kwa jokofu kulingana na haina yake ya kinywaji na pia kuna kibandiko kinacho onyesha bei ya vinywaji hivi.

Hili ni duka kuu ambalo lina sehemu mbalimbali, kuna mkahawa, pia kuna duka la kuuza matunda na mboga. Kwa umbali kuna sehemu ya kuoka mikate na keki. Na pia kuna duka la kuuza maziwa. Mbele ya mkahawa kuna mteja mmoja.

Hili ni duka kuu la kampuni ya CleanShelf na tunaweza kuona katika duka hili kuu wanauza vinywaji mbalimbali kama vile maji, sharubati na hata soda ambazo zimewekwa katika jokofu ndiposa ziwe baridi, pia tunaona nyuma yake kuna matunda mbalimbali.

Duka hili kuu linauza, jiko la kupikia mchele ambalo hutumia umeme, na pia tunaonaya kwamba juu yake wameweza kuweka kibandiko ya kwamba, bei ya jiko hilo limeweza kupungua, kutoka shilingi elfu mbili mia nne, hamsini, hadi shilingi elfu mbili mia moja tisini.

Hili ni duka kuu, hususan sehemu ya kuuza unga. Unga hizi zimepangwa kwenye rafu, kwa mpangilio. Katika kila rafu, kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya unga.

Hili ni duka kuu hususan sehemu ya kuuza bidhaa za sokoni kama vile matunda. Matunda hayo yameweza kupangwa kulingana na aina la tunda. Juu yake kuna bango la rangi ya manjano linaloonyesha bei ya matunda.

Hili ni Duka kuu la Naivas na tunaona ya kwamba duka hili wameweza kulipanga vyema. Na pia tunaona ya kwamba wanauza vyakula vya kuokwa kama vile mkate, keki. Na pia tunaona ya kwamba wanauza dawa ya meno. Na upande wa kulia wako na mkahawa.

Hili ni duka kuu sehemu ya vyakula vilivyopikwa. Kuna chakula kama vile wali ulio kaangwa, pilau, nyama na pia kuku. Vyakula hivi vimewekwa katika bakuli kubwa ya chuma na pia kuna kijiko kikubwa kitakacho tumika katika kupakua chakula hicho.

Katika duka hili kuu tunaona ya kwamba wamepanga bidhaa zao kwa mpangilio sana ndiposa wateja wasiteseke kutafuta bidhaa. Tunaona mteja mmoja hapa ambaye anachagua bidhaa itakayomfurahisha na mbele kidogo tunaona mteja mmoja ambaye anasukuma toroli.

Duka hili kuu linauza nguo za watoto wadogo hasa watoto wachanga, tunaona yakwamba nguo hizi zimeweza kupangwa kwenye rafu na kuna zingine zimeweza kuwekwa katika viango, kwa mbali pia tunaona kuna nepi za watoto wadogo.

Katika duka hili kuu tunaona ya kwamba wanaweza kuweka mikebe katika rafu na katika kila rafu wameweza kubandika kibandiko kinachoonyesha bei ya mikebe hizo, pia tunamuona mnunuzi mmoja ambaye anachagua mkebe uliomfurahisha.

Hili ni duka kuu sehemu ya kuuza mtindi na maziwa mala, maziwa mala na mtindi yameweza kuwekwa kwenye jokofu, na yamepangwa kwa mpangilio, maziwa haya yamepangwa kulingana na kampuni yake kama vile Ilara na Tuzo, wameweza pia kubandika kibandiko cha kuonyesha bei mbalimbali.

Duka hili kuu linajihusisha katika uuzaji wa vinywaji aina ya vileo na tunaona ya kwamba vileo hivi vimepangwa kwa mpangilio na kulingana na aina yake katika kila rafu kuna kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya vileo hivi. Na pia tuaona ya kwamba kuna vileo ambavyo vimeweza kupunguzwa bei.

Hili ni duka kuu na duka hili kuu linauza sabuni ya kuosha vyombo kutoka kampuni mbalimbali. Tunaweza kuona arafu ya pili, bidhaa zimeweza kuisha. Hii inaonyesha kwamba wanunuzi wameweza kuchukua bidhaa zote kutoka katika rafu hiyo.

Hili ni duka kuu sehemu inayouza bidhaa au vifaa vinavyo tumia umeme kama vile jiko la umeme, televisheni spika na hata jokofu. Juu ya bidhaa hizi tuanona vibandiko mbali mbali vinvyo onyesha bei yake, Tunaona pia wanunuzi ambao wame kuja kuangalia bidhaa hizo.

Hili ni duka kuu hususan sehemu ya kuuza nafaka mbalimbali. Nafaka hizi zimeweza kupangwa kulingana na aina yake. Katika kila sehemu kuna kibandiko cha rangi nyeusi kinachoonyesha bei ya nafaka.

Hili ni duka kuu la QuickMart , na tunaona ya kwamba katika duka hili wameweza kuweka vinywaji mbalimbali katika jokofu. Kando tunaweza kuona karatasi shashi, na mbali kidogo kuna lori la kampuni, hiyo, ambayo wameweza kuweka kreti ndani yake.

Hili ni duka kuu hasa sehemu ya kuuza vyakula vya umbwa. Vyakula hivi vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio. Katika kila rafu kuna kubandiko kinachoonyesha bei ya bidhaa hizo.

Ile ni duka kuu linalouza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio. Zimepangwa kulingana na aina yake. Katika kila rafu kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya kila bidhaa.

Duka hili kuu linauza bidhaa mbalimbali, tunaona ya kwamba wanajihusisha pia na kuuza bidhaa za sokoni kama vile ndizi, nyanya na pia kwa umbali tunaweza kuona, mfanyikazi mmoja ambaye anapanga mboga za majani. Pia tunaweza kuona ya kwamba duka hili kuu lina tanuri ambalo linatumika kuoka mikate na keki.

Hili ni duka kuu hususan sehemu ya kuuza mboga mbalimbali kama vile kabeji, sukuma wiki na hata mchicha. Kibandiko cha rangi nyeusi na nyeupe kinaonyesha bei ya mboga mbalimbali.

Katika duka hili kuu, tunaona ya kwamba wameweza kujihusisha katika uuzaji wa nepi ambayo hutumiwa katika kufunga watoto, hasaa watoto wachanga. Tunaona ya kwamba, nepi hizi ni za kampuni mbali mbali . Zimeweza kuekwa kwenye rafu na katika kila rafu wameeka kibandiko kinachoonyesha bei ya nepi hizo.

Hili ni duka kuu, sehemu ya kuuza marashi mbalimbali. Marashi yameweza kupangwa kwenye rafu kwa mpangilio kulingana na kampuni yake. Na pia tunaona kuna kibandiko cha kuonyesha bei ya marashi hizo. Mbele yake kuna mteja mmoja ambaye anajaribu kuchagua marashi inayompendeza.

Hili ni duka kuu sehemu ya vyombo, hasa vikombe vya bilauri. Vikombe hivi vina rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu na pia ya mitindo mbalimbali. Vikombe hivi vimepangwa kwenye rafu kulingana na mitindo yake na pia kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya vikombe hivi ambayo ni mia tatu hamsini na nne.

Hili ni duka kuu sehemu ya vinywaji, kuna vinywaji mbalimbali kama vile; soda, sharubati na pia maji. Vinywaji hivi vimeweza kupangwa kwenye jokofu. Kwa mpangilio zimewekwa kulingana na kampuni.

Katika duka hili kuu tunaweza kuona bidhaa mbalimbali zimewekwa katika rafu. Na pia tunaona ya kwamba, bidhaa hizi wameweza kuweka bei zao na bei hii itaweza kusaidia mnunuzi kutambua bei ya bidhaa aliyochagua.

Hili ni duka kuu, hususan sehemu ya kuuza viatu mbalimbali. Viatu hivi ni vya rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na hata nyeusi. Zimeweza kupangwa kwenye rafu nyeupe.

Hili ni duka kuu hasa sehemu ya kuuza vinywaji mbalimbali. Vinywaji hivi vimeweza kupangwa kwenye rafu, kulingana na kampuni yake, na katika rafu kumewekwa kibandiko mbalimbali kinachoonyesha bei ya bidhaa hizo,

Hili ni dukakuu sehemu hasa ya kuuza bidhaa za wanawake na wanaume. Mafuta ya kampuni ya Nice and Lovely imeweza kupangwa kwenye rafu na mafuta hayo yamepangwa kwa mpangilio. Katika rafu pia kumewekwa kibandiko kinachoonyesha bei ya mafuta hayo. Upande mwingine kuna viatu za wanaume na pia kuna shati.

Hili ni duka kuu sehemu ya kuuza mafuta, soda na pia marashi, bidhaa hizi zimeweza kupangwa kwenye rafu vyema kulingana na kampeni yake, katika kila rafu wameweza kueka bei ya bidhaa mbalimbali, hii itaweza kumsaidia mnunuzi kutambua bidhaa anayochagua.

Hili ni duka kuu, hususan sehemu ya kuuza vyakula vya kuokwa. Vyakula hivi ni kama vile: muffins , keki na hata scones . Zimeweza kupangwa kwenye rafu na kisha kuna kibandiko kinachoonyesha bei ya vyakula hivyo.

Hili ni duka kuu ambalo limeweza kujihusisha pia na vyombo vya jikoni, tunaeza kuona sufuria, sahani na pia bakuli. Katika kila rafu tunaweza kuona wameweza kuweka bei ya bidhaa mbalimbali.

Duka hili kuu linauza vifaa mbali mbali vya usafi kama vile fagio, bomba la taka na pia sabuni kutoka kampuni ya safisha . Tunaeza kuona pia, katika duka hili kuu, wameweza kupanga bidhaa zao kwa mpangilio. Na katika kila rafu wameweka bei za bidhaa mbali mbali , pia tunaeza ona bidhaa kadhaa wameweza kupunguza bei.